Mkungu wa ndizi iliyo na rangi ya kijani, linaonekana kufunikwa na majani ya ndizi, ilio pia na rangi ya kijani na rangi ya njano huku inaonekana kukomaa.

Ndizi iliyoifa inaonekana kushikwa na vidole uku ukiwekwa kwenye sakafu mbele yake tunaona mlango uliofunguliwa na ata ukuta.